Basi imeegeshwa kwenye kituo cha basi inasubiri abiria waje ili waweze kuondoka kuenda kwenye njia ya basi ambayo imeonyeshwa kwenye pambo iliyotandazwa kwa uzio.

Daladala imeegeshwa kwenye kituo cha gari. Inasubiri abiria waweze kufika ili iondoke kwenye njia ya basi ambayo imeandikwa kwenye bango uliotandazwa kwenye mlango wa daladala.

Watu na magari ya usafiri ya umma na kibinafsi yako kwenye barabara yenye magari yanayopita pande zote mbili. Pande moja wa barabara ukiwa na msongamano wa magari.

Magari ya usafiri wa umma. Yako kwenye maegesho kwa kituo cha gari. Zinasubiri abiria waweze kufika ili kuondoka kuenda kwenye njia za magari zilizoandikwa kwenye bango.